Huyu mama anaonekana ametabasamu na pia vilevile anaonekana kutengeneza ndizi. Kando yake kuna kuni ambayo imelalishwa na haijapasuliwa. Nyuma pia kuna migomba mirefu na mingine mifupi na ardhi inaonekana imekaa tambararu.

Huyu mama anaonekana amesimama kwa shamba, labda amesimama ili apigwe picha au amesimama akitazama kitu fulani. Nyuma yake kuna migomba mirefu na kando pia vilevile kuna migomba mifupi na ardhi inakaa tambarare.

Hawa ng'ombe wanaonekana wakikula kwenye taka. Labda ni kwa soko ndani au kando ya soko. Kuna wawili wana rangi nyeupe, moja nyeusi na mwingine hudhurungi.

Kuna mimea tofauti tofauti na linaonekana kuwa na afya njema. Kule nyuma kuna migomba mirefu na ingine zinaonekana ni fupi.

Kuna matawi yanaonekana yameyauka, ishara kuwa ni msimu wa kiangazi au kuna moto imewashwa kando na haya matawi, na pia vilevile kuna matawi yanaonekana ya afya njema na yanaonekana ya rangi ya kijani kibichi.

Huyu ng'ombe anaonekana kuwa amesimama, na huyu ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe, na anaonekana kuwa amesimama kwenye zizi lake. Na pia, vilevile kuna mkulima ambaye amesimama kando yake, tayari kumhudumia. Labda anataka kumchanja au anataka kumuosha.

Ni zizi la ng'ombe na kunaonekana kuwa kuna ng'ombe wengi sana, na hawa ng'ombe wana rangi tofauti tofauti na kila mmoja yupo sehemu yake na hawa ngombe wanonekana kuwa wanakula na pia vilevile, kuna magunia ambazo zimelalishwa chini kwenye sakafu.

Hawa ng'ombe wawili wanaonekana kuwa kwenye zizi lao. Hawa ng'ombe, wote wanaonekana kuwa na rangi ya nyeusi na nyeupe. Wote wamefungwa kwenye miguu ya nyuma.